Wataalamu wa afya wamezingira troli iliyojaa vifaa vya tiba kama sindano, chupa, dawa na vitabu vya kurekodi au kusoma taarifa. Mmoja anashika drip ya maji huku mwingine akichunguza maandishi wakionyesha maandalizi ya huduma ya afya katika mazingira ya kliniki au hospitali.

Mwanamke aliyevaa rangi ya manjano na kahawia anatoa chanjo au huduma ya kimatibabu kwa mtoto anayeshikiliwa na mwingine aliyevaa kijani . Tukio linafanyika nje likiwa karibu na benji likionyesha jitihadha ya afya ya jamii mazingira haya yanaakisi huduma Muhimu kwa watoto vijijini.

Mtu amelala kitandani kwa utulivu akiwa ndani chandarua cha samawati kilichoning'inizwa juu ya godoro la kijani. Vazi lake la waridi lenye madoadoa ya samawati linang'ara chini ya mwanga laini. Chandarua limefunika kitanda lote kwa umakini ili kumzuia mbu.

Mtu mwenye hijabu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu aliyevalia barakoa na fulana yenye mistari. Wengine wameketi wakisubiri huduma katika mazingira ya kijamii yaliyoandaliwa kwa afya ya umma.

Huduma ya chanjo inaendelea huku mhudumu akimpa sindano mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha plastiki. Karibu kuna kifaa cha kutunzia dawa na watu wengine wanasubiri huduma katika mazingira ya afya ya jamii.

Muuguzi aliyevalia mavazi ya kujikinga anatunza mgonjwa aliye kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, akiwa ameunganishwa mashine za usaidizi wa kupumua kwa msaada. Vyombo na vifaa vya matibabu vinazunguka kitanda, vikionyesha huduma ya hali ya juu inayolenga kuokoa maisha. Mazingira haya yanasisitiza uzito wa uangalizi wa kiafya na juhudi za wahudumu wa afya.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiunganishwa na mashine za uangalizi wa afya huku mtoa huduma aliyevalia mavazi ya kujikinga akimuhudumia kwa makini. Chumba kimejaa vifaa vya kimatibabu, vinachoashiria tahadhari kubwa dhidi ya maambukizi. Mazingira haya yanaonyesha hali ya uangalizi maalumu wa kiafya.

Mtaalamu wa afya anatoa chanjo kwa mtu aliyevaa fulana nyeusi, akitumia pamba kabla ya sindano. Watu wengine, walio nyuma wamevalia barakoa, wakisubiri huduma katika zoezi la kinga, ya jamii hiyo.

Trela ya kliniki ya msafiri imesimama kwenye ardhi ya vumbi, imewekwa juu ya vyuzi, namba ya AMREF Health Afrika na Seneka Mobile Clinic zinabainika pamoja na bendera ya taifa. Bango pembeni inaashiria huduma za afya zinazotolewa kwa jamii.

Gari la huduma ya afya limesimama nje likiwa limepambwa kwa maputo huku watu wakikusanyika karibu na mlango wake. Nembo ya Beyond Zero Mobile Clinic inaonekana wazi upande wa gari.

Gari kubwa jeupe la Adventist lina lebo ya jino na moyo mwekundu likiwa limeengeshwa kwenye nyasi mbele ya miti. Hii ni kliniki ya meno inasafiri ikitoa huduma kwa meno yasiyofikiwa kirahisi. Mazingira ya kijani kuashiria utulivu na upatikanaji wa huduma ya nje hospitali za kawaida.

Gari la huduma ya afya linatoa tiba kwa jamii kwa kutumia vifaa vilivyomo ndani. Mlipuko wa rangi na nembo za huduma huonyesha dhamira ya kufikisha huduma kwa walioko mbali. Mandhari huakisi jitihada za usaidizi wa kiafya kwa wote.

Huduma ya afya inawafikia watu moja kwa moja kupitia gari la beyond zero mobile clinic wengine wakiwa na watoto. Wanapokea huduma katika mazingira ya kijamii yanayooneysha uwajibikaji wa afya kwa jamii.

Watu wameketi kwenye viti vya plastiki wakipokea huduma ya kiafya. Mtalaam aliyevalia glavu kutoa huduma moja kwa moja. Tukio linaashiria juhudi za afya ya jamii katika mazingira ya wazi.

Gari la huduma ya afya ya jamii lina maandishi ya beyond zero mobile clinic na Tharaka Nithi county mobile clinic likiwa limeegeshwa karibu na mtu anayebeba mtoto kwa mwavuli. Mpango huu unalenga kufikisha huduma za afya kwa watu wa maeneo ya mbali wasiofikiwa kwa urahisi na hospitali za kawaida.

Mtu aliyevalia fulana ya samawati yenye maandishi community health worker ameketi na wengine ndani ya jengo lenye madirisha. Mazingira haya yanaonyesha mkutano wa kijamii au kikao cha afya ya jamii.

Gari la huduma ya afya ya kuhamahama, limeegeshwa kando ya eneo lenye nyasi, likiwa na nebo ya BEYON ZERO, na ujumbe wa kuhamashisha, INSPIRING ACTIONS CHANGING LIVES, meza iliyo karibu na gari hiyo ina watu walioketi wakijadiliana au wakipokea huduma. Huku msalaba wa samawati ukionyesha asili ya kitabibu ya mpango huo.

Watu wawili waliovaa vesti za samawati wanamchunguza mtu aliyekaa kwenye kiti wakitumia kifaa cha kipima joto. Maeneo ya nje yana mandhari ya hema na mimea yakionyesha zoezi la afya mashinani. Tukio linasisitiza huduma za uchunguzi wa kiafya Kwa jamii.

Daktari wa meno anafanya tiba ya mdomo kwa kutumia kifaa maalum cha kuchimba meno. Tiba hii husaidia kuondoa kuoza na kutayarisha meno kwa ajili ya kujazwa. Mandhari inaonyesha umuhimu wa huduma za kitaalamu za afya ya meno.

Zana za meno zimepangwa kwa mstari kwenye mandhari ya samawati, zikiwemo kioo cha kuchunguzia, visafishaji na vipimi kina. Vifaa hivi vinatumika na madaktari wa meno kwa uchunguzi na matibabu ya mdomo. Mpangilio huu unaonyesha umuhimu wa usafi na huduma ya afya ya meno.

Daktari wa meno anafanya uchunguzi wa kitaalam kwa kutumia kifaa cha kuangazia ana vifaa vya kuchuguza meno. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha kliniki na mdomo uko wazi tayari kwa matibabu. Tukio. hili linaonyesha utunzaji wa afya ya mdomo kwa njia ya kitaaalam.

Meno ya juu yana pengo kubwa huku meno ya chini yakiwa yamekarabatiwa kwa mpangilio mzuri. Mabadiliko haya yanaonyesha mafanikio ya matibabu ya meno kwa mdomo wa mtu huyu.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na glovu akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha kliniki ya meno. Vifaa vya matibabu na mazingira ya kliniki vinaonyesha huduma ya afya ya mdomo. Tukio linasisitiza umuhimu wa uchunguzi wa matibabu ya kitaalamu ya meno.

Mfano mkubwa wa jino jeupe unasimama kwenye mandhari ya samawati ukiwa na kifaa cha kutazama meno pembeni. Mpangilio huu unaakisi afya ya meno na vifaa vya uchunguzi wa kitabibu.

Meno yamepangwa vizuri na yanaonekana safi. Kifaa cha kijani, kikiingia kati yake kwa uangalifu. Fizi zenye afya huashiria usafi bora wa mdomo. Hii ni tendo la uchunguzi au usafishaji wa kitaalamu wa meno.

Ajali mbaya ya magari kadhaa imetokea barabarani. Watu pamoja na wahudumu wa dharura wamesimama kushungulikia hali. Vifusi na mabaki ya magari yaliyoharibika zimetapakaa eneo lote na mabasi mawili yameonekana karibu yakihusishwa na tukio hilo. Mazingira haya yanaonyesha shunguli za uokoaji katikati ya vurugu za ajali kubwa.

Gari la wagonjwa limekwama kwenye barabara ya matope katika mazingira ya mashambani. Njia nyembamba inazungukwa na uzio wenye alama za rangi nyekundu na nyeupe. Hali hii inaonyesha changamoto za miundombinu kwa huduma za dharura.

Maeneo ya makazi yamejaa maji ya tope watu wakitembea kwa uangalifu juu ya mbao zilizobandikwa. Mandhari yanaonyesha hadhari za mafuriko na juhudi za watu kukabiliana na hali hiyo.

Watu waliovaa vest nyekundu na alama ya msalaba mweupe wanatembea kwenye maji ya mafuriko wakibeba vifaa vya msaada. Nyumba na barabara zimejaa maji ikiashiria athari kubwa kwa jamii. Tukio hili linaonyesha juhudi za kikundi cha msaada katika kukabiliana na janga la mafuriko.

Watu wawili walio vaa mavazi maalum yakujikinga dhidi ya hatari wanambeba mtu kwenye machela anafunikwa kwa shuka jeupe. Mandhari ya nje ni sanamu ya twiga na miti kuashiria tukio maalum ya uokoaji au dharura maalum yaku okoa katika mazingira ya hadhara.

Mifuko mikubwa ya misaada ya dharura imepangwa mbele ya watu waliovaa mavazi ya rangi angavu katika mazingira ya kijijini. Bidhaa za vyakula na vifaa vingine vya msaada vimeonekana wazi vikionyesha ungawaji wa msaada wa jamii.

Gari la kijani la dharura limeengeshwa barabarani likiwa na maandishi ya 911, na mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kinga aliyeruka kutoka nyuma. Mandhari ya nje inaonyesha usalama wa umma au mazoezi ya dharura Kwa vitendo.

Mtoto ameinama akitumia mikono kunya maji kutoka kwenye pomba la chuma. Mazingira ya nje yanaonekana na mavazi Yake yana madoadoa ikionyesha Hali ya kawaida ya maisha. Tukio hili linaangazia umuhimu wa upatikanaji wa maji Safi kwa matumizi ya kila siku.

Mkono unashikilia roll ya karatasi laini ya choo juu ya sakafu ya mbao. Mpangilio ni wa kawaida ikionyesha utumiaji wa kila siku wa bidhaa za usafi na zinazotumika kwenye choo na kwenye bafu.

Nyumba imebomoka vibaya. Paa lake limeanguka na kuta zimepinduka, huku vitu vya nyumbani vikitapakaa. Miti na theluji imeizunguka ikieneza hali ya janga linalotikea katika mazingira ya baridi. Taswira hii huibia dharura na uhitaji wa msaada wa haraka.

Darubini ya mahabara imewekwa karibu na daftari lenye taarifa za uchunguzi wa makohisi. Vifaa vya kisayansi pamoja na jedwali la viwango vya vimelea ya AFB vinionyesha zingine za uchunguzi wa kimaabara. Mandari inaangazia hatua muhimu katika utambuzi wa magonjwa ya kifua kikuu.

Friji lililojaa kutu na madoa imeunganishwa na nyaya huku vifaa vingine vya jikoni au maabara vikiwa vimewekwa karibu. Sehemu ya kulia ina dawati lenye sanduku jekundu, karatasi na kifaa cheupe. Muonekano huu unaashiria mazingira yaliyo na msongamano wa vifaa vinavyohitaji matengenezo au upangaji bora.

Maabara yenye mashine ya Humastar mia mbili na vifaa vya kielektroniki imepangwa kwenye meza ya zege. Vyombo vya kuhifadhi kemikali vipo chini vikiwa na mirija ya kuunganisha majimaji. Mandhari huashiria uchunguzi wa kisayansi na wa teknolojia ya kisasa.

Seti mbili za vifaa vya matibabu vimepangwa kwenye mandhari nyekundu, moja kuwa ajili ya kujifungua, yenye vipande kumi na moja, na nyingine ya kufanyia uchunguzi au upasuaji wa DMC ikiwa na vipande kumi na nane. Maandishi yametambulisha matumizi ya kila seti kwa usahihi, yakionyesha utaratibu wa tiba.

Chumba cha matibabu kilicho na vifaa kama kitanda cha uchunguzi, kifuatiliaji cha afya kilicho na nyaya, na vyombo vya usafi pembeni. Sakafu imetandikwa kwa vigae na kuna mitungi yenye mirija inayotumika kwa shughuli za kitabibu. Mtu mmoja amesimama karibu na kifaa hicho akivalia fulana nyeupe na suruali nyeusi.

Godoro nyingi zimefungwa kwa nailoni na zimepangwa juu ya kila moja katika mazingira ya nje. Nyuma , kuna jengo la matofali na sakafu ya kokoto imetandazwa. Mandhari inaonekana kuwa sehemu ya biashara ya malazi au gala.

Gari maalum la huduma ya afya imeekwa karibu na ukuta wa njano likiwa vioo kadhaa zilizofunguliawa na kukaa vifaa vya utabibu juu kuna sehemu ya samawati yenye ukingo wa chuma pamoja na chupa ya taka yenye kifuniko jekundu . Upande cha gari umeinganishwa na pomba la moja nne.

Chumba maaalum cha uchunguzi wa meno chenye mashine kubwa ya miale ya eksirei iliyowekwa ukutani. Dawati la mbao lina kompyuta na nyaraka huku nyaya zikisambaa kwenye sakafu ya vigae. Mazingira haya yanaonyesha utaratibu wa kisasa wa uchunguzi wa kiafya.

Kifaa cha tiba ya pumu cha Omron NEC 900 kimewekwa mezani kikiwa na bomba na vifaa vinavyosaidia kupumua kwa urahisi. Nyuma yake kuna bango la samawati lenye maneno " Just Breathe " likiongeza utulivu katika mandhari ya matibabu. Mazingira haya yanasisitiza msaada wa afya ya kupumua.

Kifaa cha kuhifadhi sampuli kimepangwa kwenye maabara na maelezo ya do not switch off . Pembeni kuna sehemu ya kuratibu nyaraka na kabati lenye alama ya hatari ya vimelea. Mazingira haya yanaonyesha usimamizi makini wa vifaa vya utafiti wa kiafya.

Mtu aliyevalia mavazi ya kitabibu na glavu ameketi sakafuni kwa mtazamo wa kutafakari au kupumzika. Mwangaza mkali kutoka nyuma huangazia ukimya corridor hiyo. Mandhari huibua hisia za uchofu au utulivu wa ndani katika mazingira ya kazi ya afya.

Tangazo linatoa wito wa majadiliano kuhusu afya ya akili mahali pa kazi likiuliza jinsi mazingira ya kazi inavyoathiri ustawi wa akili. Limewekwa kwa muktadha wa kuhesabu siku nne kuelekea tarehe kumi oktoba, siku ya afya ya akili duniani. Nembo ya Jackson and Jackson inaonekana kama madhamini wa kampeni hio.

Mtu aliyeketi chini amejikunja huku akishika kichwa kwa mkono mmoja, akionekana kuwa katika hali ya mawazo mazito au msongo wa fikra. Mavazi yake ya manjano na samawati huongeza tofauti wa hisia zake na mandhari ya nyuma iliyojaa michoro ya mistari na maumbo wa kisi mchafuko wa akili.

Dawa ya tynol extra strength enye asidi ya acetamiphone hutumika kupunguza maumivu kwa haraka. kifurushi hiki kina vindonge mia moja hamsini vya milikiramu mia tano ambavyoni rahisi kumeza, maelezo ya usalama yanaonyesha kuwa haina kinga dhidi ya watoto.

Dawa ya mifugo ya parvexon plus injenction imetengenezwa kwa kutibu ECF pamoja na matatizo ya mapafu . Chupa ya kahawia na boksi la njano linaonyesha viambato na maelekezo ya matumizi. Bidhaa hii ni sehemu ya matibabu ya kitaalamu kwa mifugo.

Chupa ya dawa aina ya Acromol-p na mchanganyiko wa Aceclophenac na paracetamol wenye ladha ya embe kimewekwa kwenye boxi jeupe, kinatumika kwa maumivu na uvimbe kwa kiwango kilichopimwa cha mililita sitini

Dawa ya maji Ibugesic ina mchanganyiko wa ibuprofen na paracetamol kwa matibabu ya maumivu. Boksi la njano lina maelekezo ya matumizi na uhifadhi salama. Bidhaa hii imesambazwa na kampuni ya Clestra Kenya Limited .

Chupa ndogo yenye kofia ya dhahabu imetambulishwa kama chanjo ya, foxfax, dhidi ya ndui ya kuku. Maelezo na utengenezaji na namna ya kuchoma yametolewa kwa Kiswahili sanifu yakisisitiza ubora wa uzalishaji wa kitaifa.

Kisanduku cha dawa aina ya Pharmacare Paracetamol kina vidonge elfu moja, vyenye kipimo cha miligramu mia tano kila kimoja. Dawa hii hutoa nafuu ya maumivu kwa muda mfupi. Husaidia kushusha homa na ni laini kwa tumbo. Ufungaji wake umebuniwa kwa mvuto wa kitabibu.

Mkono unadondosha dawa kwa kutumia dropper juu ya kitambaa cha rangi. Mandhari inaelekea kuwa ya tiba au chanjo inayotolewa kwa njia mbadala. Taswira hii huonyesha huduma ya afya inayotegenea mbinu za msingi .

Mtoto mchanga ameshikiliwa na mtu mzima huku mwingine akichoma sindano ya tiba. Mtoto amefungwa blanketi na kuvaa kitambaa cha kijani shingoni. Tukio linafanyika katika mazingira ya kliniki ya afya.

Watu wazima wawili wanashirikiana kumfunza mtoto aliyevaa gauni ya rangi waridi wakionyesha hali ya uangalizi na upendo. Mazingira ya nje yenye mimea inatoa hisia za maisha ya kijamii na utunzaji wa familia.

Mzazi anawabeba watoto waliozungushiwa leso lenye rangi angavu. Huku muhudumu aliyevalia aproni akihusika kumsaidia au kumchunguza mtoto. Mazingira ya ndani yana vifaa vya kawaida vya huduma ikionyesha hali ya uangalizi au matunzo ya kiafya.

Watu watatu wamekumbatia watoto wachanga katika chumba chenye mashuka ya rangi mbalimbali . Mavazi yao yanalingana yakionyesha msikano wa kijamii au huduma ya malezi. Mazingira haya yanaakisi upendo na uangalifu wa familia au wahudumu wa afya.

Huduma ya uchunguzi wa afya inafanywa kwa kuchukuliwa sampuli ya damu kwenye kidole kwa kutumia kifaa maalum. Mandhari ni ya nje na glavu nyeupe zinaashiria tahadhari na usalama wakati wa uchunguzi wa matibabu.

Mtoto anapokea dawa kwa kutumia bomba ndogo, linalododosha kiowevu mdomoni. Mikono ya mtu mzima inamshika kwa upole kuhakikisha usalama. Mazingira ya rangi na mapambo huleta hisia za utanzaji, wa kijamii.

Mtoto amelala kitandani juu ya blanketi ya hundi akivalia shati ya waridi na suruali nyeupe yenye miundo ya mioyo, MTU mzima amesimama kando yake kwa upole akiwa ameashiria .Mazingira haya yanaonyesha Hali ya utulivu na uangalifu WA kiafya

WAtu kadhaa wananawia mikono kwenye vituo vya bomba la maji hadharani, kila mmoja akitumia kigezo chake. Ndoo za samawati hukusanya maji chini ya bomba, jambo linaloonyesha utunzaji wa usafi na umuhimu wa afya ya jamii.

Kibuyu cha plastiki cha samawati kimewekwa juu ya fremu ya machumba kikisaidia kutiririsha maji kwenye beseni. Pampu zabu na kiowevu kina bomba la kutokea maji na kuunganishwa kwa usafi na urahisi wa matumizi. Hili ni suluhisho bora kwa unawaji mkono katika mazingira ya nje.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya michezo anashika goti lake kwa mikono miwili kana kwamba ana maumivu. Uso wake unaashiria hali ya kuumwa au kutatizika kimwili. Mazingira ni ya nyuma, yanadokeza kuwa yuko nje labda akifanya mazoezi.

Mashine ya kubana kifua yenye kiti na mpini wa kushika kwa mkono iko ndani ya chumba cha mazoezi. Vifaa vya uzani vimepangwa pembeni tayari kwa matumizi. Muundo wake unalenga misuli na kifua.

Mtaalamu wa afya ameinama akifanya maandalizi ya matibabu kwenye mguu wa mgonjwa aliyelazwa kitandani chenye shuka za rangi nyekundu na nyeupe. Vifaa vya upasuaji na glavu za upasuaji vimepangwa pembeni, ikiashiria utaratibu wa kliniki. Mazingira haya huonyesha huduma makini ya matibabu katika mazingira ya kitaalamu.

Wachezaji wa soka wakiwa katikati ya mechi wanachuana vikali kudhibiti mpira. Sare zao nyekundu na samawati huonyesha ushindani wa timu mbili tofauti. Miguu na mikono yao huonyesha nguvu na kasi ya tukio hilo la mchezo.

Mmea wa nyanya una nyanya nyingi Viji na umefungwa kwenye virigingi vya kamba ili usimame wima. Mandari ya nyuma yake yana anga ya samawati na bustani likisisitiza uzalishaji wa chakula shambani.

Majani ya rosemary yamechangamana na mimea mingine kwenye ardhi yenye udongo na mabaki ya mimea. Mwangaza wa jua unaangaza mandhari hii ya asili. Ikisisitiza utunzaji wa mimea katika mazingira ya nyumbani.

Majani marefu ya mahindi yamesimama upande wa kushoto na mandhari yenye nyasi na mimea mingine imeota katika sehemu mbalimbali za shamba hili la kijijini. Anga lenye mawingu mepesi linaangaza nyuma ya uzio likiongeza utulivu wa mazingira ya kilimo cha asili.